Dhumuni kuu la nguzo za umeme ni kusambaza huduma ya umeme katika mazingira mbalimbali, nguzo hizi zimewekwa kwa utaratibu mzuri zikiwa na nyaya za umeme na vifaa vingine.

Nguzo nyingi zimepandwa zikibeba nyaya nyingi za umeme, huu ni muundombinu ya huduma za umeme, juu yake kuna transfoma na vifaa vingine vya kusambaza umeme. Nyaya zimejipanga angani, zikifuatana na nguzo.

Miundombinu ya umeme katika mji ambayo husambaza nishati ya umeme kwa watumiaji. Transfoma ina waya nyingi zilizotawanyika, inapatikana kwa urahisi katika maeneo mengi ikiunganisha sehemu mbalimbali.

Mnara huu mrefu wa umeme unawakilisha huduma za umeme, unasambaza nishati katika maeneo mbalimbali kwa kutumia nyaya za nguvu, mnara huu ni muhimu kwa maendeleo ya miundombinu.

Katika kiwanda hiki kikubwa kuna utengenezaji wa huduma za umeme, miundombinu ya kisasa inaunganisha jengo la uzalishaji na mibomba marefu yanayopitisha nishati, moshi mwingi unatoka kwenye korombo.

Transfoma ya umeme imewekwa kwenye nguzo refu. Vifaa hivi hutumika kubadilisha volti ya umeme na kuisambaza kwa matumizi mbalimbali. Transfoma hii inahudumia maeneo ya karibu, kuhakikisha huduma ya umeme inawafikia watu.

Jengo refu la chuma lina nguzo nyingi, linaelekeza barabara ndefu ya zege inayoelekea katikati ya mradi wa umeme wa maji, njia hii ni ndefu na ni uzuri wa jengo, huku mawingu mepesi yanatanda juu ya mto uliokaribu.

Uzito wa nyaya za umeme na waya wa simu uliowekwa kwenye nguzo ndogo ni muundo wa uhandisi wa hali ya juu, waya wa chuma uliojifunga na waya wa umeme vinasaidia kuimarisha miundombinu hiyo na kuhakikisha huduma zinatolewa kwa uhakika.

Nguzo hii kubwa inaunganisha waya za umeme. Ni mfumo mkubwa wa utoaji wa nishati. Uboreshaji wa huduma za umeme uko hapa. Nguzo hii, ni yenye nguvu na salama sana katika mazingira haya.

Huduma za umeme zimechangantikana kwa kiasi kikubwa kwenye nguzo moja, waya za umeme zimetegeshwa kwa uzembe na zimeunganishwa katika muelekeo wa hatari. Utunzaji wa huduma za umeme ni wa duni sana kwani waya zimetegeshwa bila mpangilio.

Hili ni eneo ambalo huduma za umeme zinapatikana. Mtaa huu wa jiji una vifaa na miundombinu ya umeme, ikiwa ni pamoja na nguzo za umeme na nyaya. Watu wamekaa pembeni mwa barabara wakifanya shughuli zao za kila siku, huku jengo kubwa liko nyuma yao lenye nembo za kampuni.

Hii ni alama ya barabarani yenye umbo la pembe tatu, ikiwa na mpaka mwekundu. Ishara hii ni sehemu muhimu inayoashiria eneo la kuvuka kwa watembea kwa miguu. Mtu mzima na watoto wa natembea, ikiwa kwenye picha ya alama hizi za barabarani.

Barabarani hapa taa za kuongoza magari huwasaidia waenda kwa miguu kuvuka salama. Hapa kuna kundi kubwa la watu wamesimama, wakisubiri ishara ya taa barabarani ili kuvuka. Maafisa wa polisi wenye sare zao wanapatikana karibu wanahakikisha kwamba usalama wa trafiki unafuatwa.

Fundi wa umeme anafanya marekebisho, amevalia nguo za kazi huku akiwa amesimama juu ya ngazi. Wenzake wakiwa wamemshika miguu wanamsaidia kwa umakini ili asidondoke. Wote wawili wanahakikisha taa inakaa salama na inafanya kazi vizuri, kusaidia kuratibu msongamano wa magari.

Huyu ni mwanaume akiwa na pikipiki yake ya manjano tayari kwa safari. Pikipiki hii inatumika sana kama usafiri katika maeneo mengi. Mwanaume amebeba kitu kwenye mgongo wake na yuko tayari kwenda. Pikipiki inasaidia watu wengi kusafirisha bidhaa.

Hii ni bara bara pana inayo pita katikati ya mandhari yenye miti na milima kwa mbali, barabara yenyewe ni mpya ikiwa na rangi nyeusi na mistari meupe ya barabarani, huu ni ubora wa ujenzi mimea mirefu ya majani imekua pande zote mbili za barabara inapamba mazingira.

Watu wanashuhudia ujenzi wa barabara mpya. Barabara hizi husaidia sana kurahisisha usafiri wa bidhaa na watu. Baadhi ya watu wamesimama pembeni wakishuhudia, na wengine wanafanya kazi ili kuhakikisha ujenzi unakamilika kwa wakati.

Hiki ni chombo cha kuwekea taka chenye rangi ya bluu, kina matundu madogo madogo kote, kinatumika kwa usimamizi wa taka. Lipo tupu linasubiri kutumika kwa ajili ya kutupa uchafu. Rangi yake angavu inafanya liwe wazi, ni chombo muhimu kwa usafi wa mazingira.

Mahali hapa kuna nyasi fupi. Takataka zinachomwa vizuri sana na zimekusanywa kwa uangalifu, moto unawaka. Ni kipindi ambacho watu wamechoma takataka hizo zote, moshi umetanda eneo hili.

Hiki ni choo kinang'aa sana na kinapendeza, pembeni kuna sanduku kwa ajili ya kuweka uchafu ambapo unafanya mazingira haya kuwa safi, hii ni huduma muhimu ya kutunza taka.

Rundo la takataka likiwa limetupwa hovyo karibu na mji. Takataka nyingi zimetupwa chini na zimezungukwa na kuta za matofali. Kuna mtu anayetembea karibu na takataka hizo. Ni ukosefu wa usimamizi mzuri wa taka. Eneo hili kuna changamoto za afya na usafi wa mazingira mjini.

Hii ni kampuni ya kusafisha taka. Kuna mashine zinazopokea taka na kuzisaga kwa ajili ya kuzisafisha, huku wafanyakazi wanafanya kazi kwa bidii ili kuhakikisha usafi.

Utunzaji wa taka ni muhimu sana kwa afya ya jamii. Kujaza taka ndani ya mifuko na kuiweka pembeni, ni hatua nzuri ya kwanza. Mifuko ya plastiki iliyojazwa taka imewekwa kando ya ukuta, inangojea kuchukuliwa.

Watu hawa wanafanya shughuli za usimamizi wa taka. Gari kubwa lenye rangi ya machungwa limebeba taka. Kuna vijana ambao wanahakikisha taka hizi zinaingia ndani ya gari kwa usalama. Wanakusanya taka kutoka kwenye nyumba za watu.

Watu kazaa wamevalia jaketi za usalama wamekusanyika karibu na rundo la taka, wanajitahidi kusafisha eneo hilo na kudhibiti uchafu. Kiasi cha taka ni kikubwa huu ni umuhimu wa uhifadhi wa mazingira.

Safu ya mapipa ya njano yanatumika kwa usimamizi wa taka , yamepangwa kwenye kingo za misutu Kila pipa yanamagurudumu madogo yote yako tupu . Majani na vijiti vya kukauka vimetapakaa chini karibu na mapipa haya

Katika eneo hili kuna taka nyingi sana zimekusanywa kwa ajili ya kuchomwa moto. AEneo hili watu wengi hutumia kuja kutupa taka, huu ni usimamizi wa taka ili kuepuka uchafuzi wa mazingira.

Haya ni mazingira safi. Katika eneo hili kuna kiti chenye rangi ya udongo huku kikiwa kinang’ara kina matairi pia, pembeni yake kuna ndoo ya kuwekea uchafu ya kisasa, huu ni msimamizi wa taka mzuri katika eneo hili.

Mchana kweupe huku shughuli za kibinadamu zikiendelea, katika barabara, wanawake wawili pamoja na vijana wa kiume wanashughulika kusafisha mazingira, wanakusanya taka na kuweka katika kigari chao kidogo chenye matairi. Huu ni umuhimu wa usafi.

Haya ni mazingira ya kila siku ya mtaani ambapo gari hili la taka hutumika kila siku kubebea taka kwenye mazingira tofauti tofauti vijana watatu wapo ndani ya gari hili mmoja wapo ni dereva, wawili wanasimamia taratibu zote za kukusanya taka.

Gari hili kubwa lenye rangi ya kijani na nyeupe lipo kwa ajili ya kubeba taka, huu ni umuhimu wa kuhifadhi taka kwa njia salama unawapa nguvu watu wa kufanya mambo yao huku wakihakikisha afya zao ziko salama bila kuchafua mazingira.

Haya ni matenki mengi makubwa ya kuhifadhi maji yamewekwa kwenye paa la jengo, haya ni matenki ya huduma ya maji yanayotoa maji ya kutosha kwa wakati wa jengo hili, yamepangwa kwa ustadi, wanaotumia jengo hili wanategemea matenki haya kwa mahitaji yao yote.

Kwenye barabara hii kuna lori la maji lenye maandishi ya "Clean Water". Mfanyakazi amesimama karibu na gari hilo. Hapa ni utayari wa kutoa huduma ya maji kwa wateja wanaohitaji.